Ng'ombe wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi. Miguu yao ya nyuma, imeweza kufungwa kwa kamba ili kuzuia kusonga. Kwenye chuchu zao, kuna mashine inayotumika kukama maziwa.

Mwanamke ambaye anamkama ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, mama huyu ameketi chini akitabasamu mkononi mwake ni kifaa ambacho kina maziwa ndani mnyama huyo amefungwa kwa kamba kwa miguu yake ya nyuma.

Ndama wawili wanene wamepiga kwenye njia maalum ya kuwanyunyizia dawa. Kutoka juu na pande ikiwa ni lengo kuwatibu dhidi ya wadudu kama vile kupe. Mazingira yanaonesha shamba la mifugo. Miti kadhaa iko nyuma yao.

Ndizi zilizokomaa zenye rangi ya njano, zimeungana kwenye shina la kijani kibichi. Zimejipanga katika mafungu mengi. Juu kumeshikiliwa na mkono ambao haujaonekana wazi. Nyuma kuna ukuta uliotengenezwa kwa matofali.

Mwanamke aliyeketi chini na kutabasamu. Akiwa kwenye shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Upande wake wa kushoto, mahindi marefu palipokulia na mboga za kienyeji, ambazo zina majani mengi na aina nyingine ya mazao. Konde lina rutuba iliyostawi vizuri.

Wafugaji wawili wanamwagilia wanyama wao dawa ili kuzuia kupata magonjwa yanayotokana na wadudu kama vile kupe wanaoshikilia ng'ombe ili kuwanyonya damu.

Soko wazi lililojaa shughuli mbalimbali. Rundo kubwa za ndizi mbiji zenye rangi kijani. Zimewekwa ardhini na baadhi ya watu wameketi juu ya magunia meupe yaliyowekwa kando. Nyuma kwa umati ni majengo yanayofanyiwa biashara.

Mtu wa kiume amesimama karibu na ng'ombe mkubwa wa rangi nyeupe na nyeusi. Mwanaume huyu amevalia shati jeupe suruali kijivu pia buti za mipira. Kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia mfuko wa plastiki. Mbali kushoto amebeba fimbo nyembamba.

Ng'ombe anayekamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ana madoa meusi na meupe amesima katika eneo lililotengenezwa kwa saruji nyuma yake ni ndoo iliyokuwa na vifaa viwili vikubwa vya kufyonza, mpangilio huu unaonyesha mbinu ya kisasa.

Mwanaume anayekamua ng'ombe mweusi na mweupe mtu huyu amevalia shati la rangi ya waridi suruali kijivu amepiga magoti chini akitumia mikono yake kutoa maziwa akitumia chuchu za ng'ombe kwenda kwa ndoo.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia sare nyeupe na barakoa, wakishughulikia bidhaa ya maziwa, wako katika eneo la uzalishaji labda kiwanda kidogo. Nyuma yao, kuna watu wengine kadhaa wakiangalia mchakato huo, huenda wakawa ni wageni, mazingira yanazingatia kanuni za usafi.

Ndama wadogo, wako kwenye zizi, wakiwa rangi nyeusi na nyeupe. Wamesimama eneo lenye mchanga, kando yao, kuna ua wa chuma unaowatenganisha na ng'ombe. Jua pia, llimengaa, kivuli cha wanyama hao kinaonekania chini.

Shamba kubwa la ndizi, lina migomba mingi ambayo ina majani mapana ya kijani kibichi. Zimepandwa kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka. Chini ni nyasi zilizotapakaa sehemu yote kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Ng'ombe kadhaa, wa rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamejipanga kwenye zizi wakila nyasi kutoka kwenye huri. Mkulima wa kiume, amevalia koti la samawati, anawapa mifugo chakula. Sehemu ya juu, ni paa lililowazuia kutokana na jua kali.

Mwanaume mmoja, amevalia koti na kofia nyeupe. Anamimina maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma kwenda kwa tanki. Mwingine wa sweta nyekundu na suruali nyeusi, yuko juu ya gari ambalo limefanya usafirishaji.

Ngombe wako ndani ya zizi wakila nyasi. Wana mwonekano tofauti kwa mfano weusi na weupe, wengine rangi ya kahawia. Wamepangwa kwenye vibanda vilivyowekwa milango za chuma. Chini kuna mifuko iliyojaa chakula chao.